Teknolojia imeleta mambo mengi na kuyaunganisha pamoja; kama vile unapoingia kwenye intaneti unaweza ukasoma chochote; iwe ni kuungana katika darasa, unaweza ukaningia. Iwe ni kutafuta pengine maana ya kitu fulani unaweza, na hayo yote yako katika teknolojia na yametengenezwa kwa masomo ya kutumia kompyuta.

Kompyuta imesaidia mahala pakubwa kiteknolojia. Unaweza ukawa ukafanya kazi hata wakati uko nyumbani kwa mfano, unaweza ukawa na mikutano na muwe na mikutano kwenye kompyuta, kutumia intaneti na muelewane na msikizane na mfanye mkutano wenu na hata muweze kuandika mambo makuu ambayo mumeelewana katika mikutano hiyo, na hii inarahisisha kazi kila wakati unafanya kazi popote ulipo.

Mwanafunzi ako darasani, lakini ako darasani kwa nyumba. Hii inawezekana tu, kupitia teknolojia, ambayo unaeza pata mafunzo, popote ulipo, na kusikia hata sauti, na kuweza kuandika, hata yale ambayo mwalimu anafunza, kwa kitabu chako. Na unaweza pia hata kutazama hata wa, na wenzako ambao wako darasani, na pamoja na hata na mwalimu, uwatazame kwa video, na muweze kuzungumza, na uweze kuelewa anachofunza.

Mafunzo ya kidijitali pale ambapo unapata ata kwa mfano uko chuo kikuu unaeza ukasoma na uka eza kupata ata mwalimu ukiwa popote ulipo, kama vile una eza ukatumia kompyuta kutumia zoom, una eza kukuwa na mafunzo, mukuwe kwa darasa , mukuwe na mikutano na uweze kujifunza popote tu pale ulipo sio lazima uende darasani, unaeza ukaketi na kitabu chako na kompyuta yako na kuweza kuskiza mwalimu na ata kuandika.

Mabasi ya shule yanapatikana maeneo tofauti tofauti nchini Kenya, na yote yanapakwa rangi Moja ya njano, na basi hilo la shule hasa hubeba wanafunzi na hata wakati mwingine hutumika na mzazi ,ama pengine kufanya biashara ya kubeba watu tofauti ,wakati wa likizo. Hii yote ni ili iweze kunufaisha shule.

Watoto wanapo funzwa na kusoma hasaa wale wa chekechea, bado wana umri mdogo kwa hivyo utapata wakati wamesoma, wamechoka zaidi wanaruhisiwa kulala ata kama juu ya mezea yao ili kuweza kupmzisha akili ni mchanga na bado inakuwa na kwa ajili nyingi uwa wanapenda mchezo na watakataa kulala ama kujaribu kupinga mwalimu huu wa hasana wakilia kila mmoja wao ili waweze kumpzika mida ya saa nane hasaa.

Bweni ya chumba cha kulala cha wanafunzi. Chumba hiki kina dirisha kubwa ambayo yaleta mwangaza ndani ya chumba. Ikona kitanda ambayo ikona mara mbili juu na chini ambayo inawezesha wanafunzi zaidi ya mmoja kuishi ndani. Pia ina meza na viti ambayo imetengewa mahali pa kusoma. Malazi haya yametandikwa vizuri na kutengenezwa vizuri na mahali ambapo pana nafasi kubwa ya kuishi na watu wawili.

Ukumbi wa mihadhara huo unaandaliwa kwa kipekee kwa kuhakikisha kuwa kuna viketi, kuna meza ambazo zinatumiwa na wanafunzi na huwa yanapangwa ili kuweza kuwa na mipenyo au njia ya wanafunzi wengine kupita bila kusukumana, na hasa hii hupangwa katika vyuo vikuu.

Mpira wa magongo ni mpira wa kuigiza sana na huwa unachezwa na kila jinsia, waweza chezwa na wanaume pamoja na wanawake. Mchezo huu huwa ni wa kutumia vijiti na mpira huwa ni mdogo, uwanjani na huwa ni mchezo wa kuigiza na huwa ni mchezo ambao umetengewa uwanja zao spesheli, kwa ajili ya mashimo ambayo mipira hii inaelekezwa. Mchezo huu huwa unahitaji bidii na unahitaji mazoezi kadhaa.

Mchezo wa rugby ni mchezo ambao una umaarufu sana hasa kwenye vyuo vikuu na vyuo vya sekondari, mchezo huu huwa ni kung'ang'ania kwa mpira baina ya wachezaji na anayepata kufikisha mpira panapofaa uwanjani basi yeye ndio mshindi, hii mchezo huwa na wachezaji wengi.

Madarasa hasa ya vyuo vikuu huwa vina tengezwa kwa njia spesheli kama vile ina wekwa meza katikati na kwa ajili ya wanafunzi kukaa kila upande wanangawanywa kutumia mbao ambayo inapitishwa katikati ili kuwezesha kila mmoja kutulia na kuwaza ambayo anasoma, hii husaidia kukuwa na wanafunzi wengi pahala pamoja pa amani.

Chumba cha malazi ama mapumziko cha wanafunzi. Unapata chumba kimoja kina vitanda vitatu. Kila mwanafunzi anaweza akatandika kitanda chake vizuri, ili iweze kuonekana ni mahali pasafi. Na kila kitu kinapangwa. Kuna kila mtu ana sehemu yake ya kupanga vitu vyake, ili wote waweze kutoshea. Na kuna mpaka neti ya kuzuia mbu, na ni mahali pasafi na ni pakubwa vizuri kwa wote. Hasaa hii hufanyika kwa chuo kikuu.

Hili ni jukwaa ambalo limetengwa kwa minajili ya darasa. Hii hufanyika hasa katika vyuo kikuu. Inatengewa meza spesheli ambayo inaunganika ama kushikanishwa pamoja na kiti ambayo inatengenezwa kwa channel ambazo zinasaidia kuwa na njia ama sehemu za kupitia ili kuwezesha wanafunzi kupitana wanaoingia nyuma na wanaoketi mbele ili kufunzwa.

Chumba cha malazi cha wanafunzi hujengewa sehemu ya kitanda ambayo inamatandiko na hutandikwa vizuri, na pia huwa inatengenezewa nafasi ya kuekelewa meza na kiti mahala pa kusoma. Kwani ni mahala pazuri yenye mandhari mazuri, na huwa ni eneo ambalo ni safi na ina nafasi ya kuweza kuingia na kutoka.

Usomaji wa teknolojia kupitia kwa kompyuta ni usomaji ambao umekithiri sasa hivi, katika vyuo na hata katika vyuo vidogo na hata kuanzia shule ya kisekondari. Mafunzo haya huwa ni spesheli, yanatengewa kompyuta moja kwa kila mwanafunzi na wanaelekezwa na mwalimu jinsi ya kutumia, iwe ni kwa kuandika, kwa kusikiza, kwa kutuma barua pepe ama kwa chochote kile.

Wanafunzi ambao wana ulemavu wa aina yoyote huwa wanapatiwa mafunzo spesheli, kama kwa mfano wanafunzi ambao hawana uwezo wa kuona huwa wanavijitabu vyao na hata kalamu yao ya kutumia kuandika ambayo wataelewa kinacho funzwa hata kama hawana uwezo wa kuona ,na hii kurahisisha kazi kwa wanafunzi wenzao na hata kwa walimu.

Mama ana mtoto mwenye tatizo la tahausi ama vile kwa kimombo kinaitwa autism na ili kuweza kumsaidia na mtoto kuweza kukua vyema inahitaji mzazi amsaidie ama amwongoze kwa chochote kile anachofanya kama vile tunavyoona ni keki wanatayarisha na wanafanya kwa pamoja. Haijalishi mtoto anafanya nini, wanaungana pamoja ili kuweza kumsaidia.

Watoto wenye ulemavu huwa wanataka ama wana hitaji ukaribu sana na walimu wao pamoja ata na wauguzi wao ilikuweza kuangalia na kudhibiti hali zao za kiafya kama kwa mfano mtoto ambayo ana shida ya kuketi, kusimama, kutembea , huwa anafanyiwa mazoezi tofauti tofauti ili kumwezesha kusimama, kuketi na ata kufanya vitu vya kawaida na hii hua inaezakana tu akiwa karibu na wauguzi wake.

Mtoto aliyezaliwa na hali ya tawahudi, anasaidiwa ili kuweza kuelewa, kwa sababu ulevu wao wanakuwanga chini, wanapozaliwa na hali hiyo. Kwa hivyo, unaona mzazi anajaribu kumfunza jinsi ya kucheza na rangi, jinsi ya kupanga, ili angalau, akili yake ieze ikaweza kuelekea kwa mwelekeo unaofaa, na kuelewa mambo kama mtu wa kawaida, ingawa anazaliwa na, tawahudi.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi lugha ya ishara. Lugha ya ishara hii huwa inaandikwa kwa vijitabu, ambavyo husaidia na hueleweka kwa watu wasio na uwezo wa kuona . Na ndivyo tunaona akimwonyesha na huwa wanatumia hisia za mikono ili kujua maandishi na matamshi na maneno ambayo wanaweza wakasoma. Hii inasaidia sana kwa kuwa, mtu asiyeweza kuona ni vigumu kuzungumza na yeye, lakini anapojua lugha hii ni rahisi kuzungumza.

Mwanafunzi asiyekua na viungo muhimu mwilini kama vile mikono, na hata miguu inakua imelemaa, lakini kwa ajili ya bidii bado anaweza akaandika hata kutumia kwa njia yake ya miguu na bado anaweza akatangamana hata pamoja na wanafunzi wengine darasani. Anapewa tuuh kalamu anahitaji tuuh mtu wa kumpa mwelekezo, pengine kumpitisha mahali anaeza keti ili aweze akapitishana na wenzake.

Vitabu spesheli viliyo tengewa watoto ama wanafunzi ama watu kwa ujumla ambao hawana uwezo wa kuona , vitabu hivi huwa wanavisoma kupitia viganja vyao vya mikono ili kuwa na hio hisia ya kujua matamshi na maneno na hii ime rahisisha mazungumzo ata sio kwa wale tu walio na ulemavu wa kuto ona hata watu wa kawaida wanaweza kusoma ili kuwa na uwezo ama kuwa na njia ya kuweza kuzungmza na kuelewana.

Kifaa cha kusaidia kuskia, hutumika sanasana na walemavu ama wasiokuwa na uwezo wa kuskia, lakini ata kuwa wanakitumia bado wengi wanahitaji kujua ama kusoma jinsi ya kuweza kuzungumza bila kuskia ama bila kuona. Kwa ivo wanafanya kujifunza jinsi ya kuzungumza na sanasana huwa wanajifunza kupitia kwa walimu na kupitia kwa madarasa ya walio na ulemavu.